Mtu aliyevaa kofia na shati pia, anaonekana ameshikilia mandizi yaliyoiva, ina rangi ya njano. Kuna matawi ambayo ni ya kijani. Kuna mchanga. Kuna, anatazama upande wa mbele.

Mtu aliyevaa koti nyeupe na dera na kofia nyeupe, anaonekana kuweka maziwa kwenye mashine. Ameshikilia ndoo ya chuma. Kuna waya zinazoonekana, kuna chuma pia.

Ndizi iliyoiva ambayo iko kwenye kreti chenye shimo na nyingine ipo chini hapo ambapo panaonekana si pasafi. Kuna ukuta. Mandizi haya ni ya rangi ya njano na nyingine kijani.

Ng'ombe waliolala na nyingine imesimama, chakula cha nyasi ambacho kiko kwa wingi, mlango ukuta wa rangi ya nyeupe waonekana.

Mama aliyejifunga kitambaa kwenye kichwa amebeba mtoto mgongoni huku ameshikilia ndizi kwenye mti wake kuna maandishi yaliyoandikwa Ahadi Kenya na KCB

Ndizi iliyoiva ya rangi ya njano na kijani, imewekwa kwenye kreti na nyingine imewekwa chini, ambapo paonekana si pasafi vile. Kuna ukuta mweupe ambao upo karibu.

Miti ya kijani yaonekana kwa umbali, uwanja upo, mtu aliyevaa koti ya rangi nyeusi anaweka maziwa kwenye mikebe nyeupe huku kwenye gari nyekundu.

Mbao zilizochomeka ambazo zina rangi nyeusi upande mmoja. Kuna mahindi iliyoanikwa kwenye foleni moja, nyingine inakaa imechomwa na nyingine haikai, na kuna kibuyu cha rangi ya njano.

Kuna ng'ombe wa kuhesabu ambao wana rangi nyeusi. Wanaonekana kuwa nyasi katika ziwa. Kuna mlango, kuna mabati, kuna kilichofunikiwa na kuna vyuma.

Ng'ombe inayotazama upande wa kando na nyingine upande wa mbele, zikikula nyasi. Mlango, nyumba, mabati, miti ya rangi ya kijani.

Mengi ya kijani, mabati, miti, mawe, mimea iliyoko kwenye shamba, ambayo yaoaonekana kubwa ni ndizi lakini na bado haijaiva.